Sahani hii iko na vyakula aina ainati ikiwa samaki wa kupakwa na mchuzi, wali wa nazi ukiwa na kachumbari, mboga na pia kuna kibakuli kidogo kilicho na mchuzi.

Mtu huyu anakaa kuwa na tabasamu, kando yake kuna watu wawili wanaonekana pia kuja kununua mishikaki hii iliyopangwa. Kando kando pia kuna nyama zinazochomwa na pia kuna ukwaju unaotumia kuuziwa kwenye nyama kuchoma.

Kiwanda hiki ni mahali samaki wanapovuliwa wanakuja kuuzwa. Chini mnaonekana samaki wa aina kadhaa ikiwemo samaki mkubwa aliyelala ama aliyewekwa chini na kukiwa na samaki wadogo wadogo. Inaonekana watu wanaokuja kununua na wanaokuja kununua kwa ujumla wakiwa kwenye jengo hili mmoja akivalia walai kwa kichwa na mwingine kuonekana kuongele...

Ufuoni mwa bahari, kunaonekana maji yakiwa tulivu. Kando kando kuna mchanga wa ufuo, ulioonekana bila nyayo. Kando kando pia kuna miti, na madau yaliyoegeshwa. Na kwa umbali kunaonekana nyumba nyeupe, na minazi iliyomea, na kichaka cha rangi ya kijani kibichi.

Mkulima huyu yuko kwenye kituo chake cha kupimia maziwa. Amevalia sare rasmi ikiwa koti jeupe buti jeupe na pia kwenye kichwa kujifunga.

Sahani hii iko na mapochopocho ikiwemo viazi karai. Inaonekana kupikwa na kuchanganywa na dania na kuleta muundo wa kuvutia na wa ladha tamu. Kando yake pia kuna pilipili iliyowekwa ili kufanya ladha izidi kuwa nzuri kabisa.

Sahani hizi zimewekwa kwenye kibakuli masinia kubwa. Zote zime kwenye swali nyeupe ikiwawemo samaki wa kupakwa akiwa na limao wali mweupe wa nazi, maragwe ya nazi na kachumbari iliyochanganywa na nyama ya kuchoma na dania.

Ufuoni mwa bahari kunaonekana watu, mbwa na miti iliyomea. Mbwa huyo anaonekana akitembea upande wa pili na watu wale wanaonekana wakiwa kwenye upande mwingine. Miti iliyomea yenye kijani kibichi na pia kuna minazi na makuti iliyoko.

Bakuli hili liko na vijisahani kadha wa kadha. Linaonekana pia kuwa na samaki wa maji wakiwa wa rangi ya brown na pia kuna samaki wa maji na wale samaki wa miguu nane ya mguu kumi na sita wakiwemo octopus .

Hii imo kwenye jiko la moto liliwashwa. Kando kuna kijiko na inaonekana kumejaa mchuzi huu wa wali unaendelea kuiva polepole. Kando yake kunaonekana meko iliyosimamishwa.

Sokoni humu, wauza samaki waliotandikwa. Kando kando kunaonekana wanunuzi na wauzaji na pia kuna mtu anayeonekana akipita upande wa pili akiongea na simu, mkononi amebeba samaki na mwengine akiwa amesimama na kuwashika samaki hao.

Mama huyu yumo shambani, amevalia nguo nyeusi juu hadi chini. Anaonekana kuinama ili kutuna mboga za managu na pia kando kando kuna mahindi iliyomea ya kijani kibichi.

Mahindi haya yakuchomwa yameekwa kwenye waya chini yake kukiwa na makaa ya moto kando kando kuna mhogo wa kuchomwa uliowekwa na pia kuna mahindi hayajabambuliwa nguo yako kando kando, kwa umbali kunaonekana watu wakinunua wengine wakiuza na pia kuna ufuo wa bahari unaonekana mbele.

Sinia hii ikona mapochopocho kadha wa kadha ikiwa ya ladha na rangi ya kuvutia kama vile viazi karai, maji ya shawarma na kuna ukwaju unaotengenezwa na ujuzi wa juu.

Kufi hili la madafu limekatwa juu kuashiria kwamba mtu anataka kukunywa madafu hii ya rangi nyeupe. Nje kombe lenyewe ni la rangi nyeupe na kijani kibichi. Mbele kuna kikombe ya rangi ya samawati kimewekwa.

Mapochopocho haya ya aina kadha wa kadha inaonekana kuuzwa kwenye soko. Imepangwa kwa mtindo uliofaa na pia kuna mikono ya watu watatu inaonekana kuchagua na kuipanga kama hivi vilivyojaa, ikiwemo viazi bajia, viazi karai na mahamri.

Mkahawa yanaonekana kuwa bora zaidi ya kijani kibichi na katikati kuna miti iliyomea mirefu ya kijani kibichi. Kandokando kuna mapepewa yanayopepea kwa ishara ya kwamba nyumba zilizomo hapo ndani za watu wa kulala ama za kukodi. Kandokando pia kuna mataa yanayoonekana kwa umbali.

Shamba hili lina migomba iliyopandwa kwa line ama kwa mistari. Inaonekana pipes za maji kupitishwa kwa chini na pia kupaliliwa kwa ustadi, kanakwamba ni shamba kuu cha kufanyia kilimo cha mgomba cha kuvuna ndizi.

Madafu haya yamechongwa tayari kuuzwa. Yamo kwenye soko. Mengine bado fufu lao halijatolewa; kwa ndani inakaa nyeupe, kwa nje inakaa rangi ya kijanikibichi. Mbele kuna watu wananoonekana wakipita na wengine wakiwa wamesimama ili kununua madafu haya.

Ukuta huu unaonekana kwenye ufuo wa bahari. Kando kando kuna miti iliyomea na mchanga uliotapakaa wa rangi ya krimu. Majani yenyewe ya kijani kibichi, na pia kuna magagaa ya uchafu kando kando ya ua hilo.

Nyumba hizi zimo kwenye maeneo ya bahari. Kando kando kuna miti minazi na miti aina ingine iliyomea. Mbele kunaonekana mchanga wa bahari uliosimama. Kando yake pia kuna taka lililosombwa na kuwekwa pande moja.

Viazi hivi vya kuchomwa vilivyowekwa kwenye juu ya makaa, kando kando kunaonekana pia mahindi iliyowekwa juu kupashwa moto. Vinakaa rangi ya kijivu na mbele kuna mtu aliyeshika waya hilo, amevalia shati nyeupe, na kwenye mkono ameshikia kitu jeupe.

Chakula hiki kimo kwenye sahani ikiwemo wali mweupe wa nazi, na samaki wawili waliowekwa kwenye sahani hili na kuwekelewa kwa meza ya rangi ya samawati. Wanaonekana kupakwa kwa mchuzi laini.

Sahani hizi ziko kwenye meza zimo na chakula tofauti tofauti na ingine iko na sahani na vijiko, kuna pilau, kuna biriani, nyama choma, mkwaju na wali wa nazi.

Mama huyu yumo sokoni. Mbele yake kuna samaki waliopangwa kwa maridadi wakiwa wamekaushwa na wengine wako kwenye mafuta wa kukaangwa. Nyuma yake kuna tondobari la rangi ya kibichi liililofunika kana kwamba ndio maeneo yake ya kuuzia.

Miti hizi zimemea kwenye ufuo wa bahari. Kandokando kunaonekana zaga limetapakaa na minazi iliyonyooka kumea, na kando kando pia kuna paa la nyumba la rangi ya nyekundu na lingine la makuti. Mbele kuna ufuo wa bahari ambao maji ama maji ya bahari inapiga kukuja upande wa pili.

Ndizi hizi zinaonekana kukomaa zilipandwa kwa utaratinu na kila mmoja kutoa vipisi zake moja kwa moja na kuna migomba aina nyengine iko kwa upande wa pili inayotoa pia ndizi.

Mazingira haya ni ya bahari, kando kando kunaonekana watalii na watu wakitembea na humu kuna mtu alivalia shati ya kijani kibichi, anaonekana akipanga samaki wake kwa utaratibu ili kuwachoma na kuwauzia wanaopita kwenye bahari ama ufuu wa bahari.

Njia hii inaelekea kwenye jumba hili lililojengwa na makuti. Kando kando Kuna minazi iliyomea na kusimama kwenye laini. Mbele Kuna ubao unaonyesha wakati kuingia na kuitisha chakula.

Vyakula hivi vimeekwa kwenye soko ili kuuzwa. Kuna kama vile mshikaki, mhogo wa kuchomwa, mutura, viakisi, samaki, mhogo na pia kuna ndizi za kuchoma. Mbele yetu kuna chupa zilizokuwa na ukwaju.

Mandhari haya ni ya bahari kando kando ya ufuo wa bahari ulio na nyumba za makuti na kuna miti iliyomea ya kijani kibichi, bahari inaonekana kuwa tulivu kana kwamba wakati wa jioni jua linapoendelea kutua, mchanga unaonekana kuwa hauna bugudha na hakuna hata nyayo za watu wanaopita.

Meza hii iko na vyakula tofauti ikiwemo viazi vya kukatakata, samaki, na pia kuna viazi karai vilivyowekwa mchuzi na kachumbari.

Maji haya ya rangi ya kijani kibichi kunaonekana samaki wakielea juu samaki wenyewe wanakaa wa rangi tofauti ikiwemo rangi nyeusi na rangi ya manjano kando kando pia kuna wadudu waliorushwa kana kwamba ni chakula ya samaki iliyomo ndani ya maji.

Bawa hili ni la kukuza samaki wachanga wanaonekana wakirukaruka hapa na pale. Wenyewe wana rangi nyeusi, bwawa lenyewe la maji ya siturungi. Kunaonekana miti kwa mbali zikiwa ziko...

Mchanga huu wenye ufuo wa bahari umekuja upande wa pili kwa majumba iliyojengwa na paa la makuti. Kando kando kunaonekana mnazi mirefu iliyoko ama iliyosimama tisti na matawi yake ikipigwa na baridi kana kwamba ni wakati wa msimu wa baridi.

Mfanyibiashara huyu yumo kwenye soko kuuza samaki wa baharini. Samaki wa migoo ama kamba kumi na sita , chini yake Kuna tairi la gari liliomo chini ikiwa kama ndo mahali ya kuwekea vitu zake na kando kando pia Kuna watu na gari lililoegeshwa.

Sahani hizi tatu zimo na mapochopocho ikiwemo; mahamri, chai, githeri na kuna sambusa zilizowekwa kwenye karatasi shashi na limau, huku zimewekwa kwenye meza na kando kuna kiti cha rangi ya samawati.

Mtu huyu yumo kwenye barabara kutembea kuelekea upande wa pili. Kwa umbali kunaonekana tuktuk ya rangi ya manjano imesimama na kwenye barabara kuna miti na vibanda vilivyoko na miti yenyewe ya kijani kibichi.

Mandazi haya yamepikwa na kukuwa rangi ya brauni. Yamewekwa kwenye kibakuli na kuwekelewa juu ya meza iliotandikwa kitambaa cha rangi nyekundu, rangi ya mchanga na tayari kuandaliwa kwa maankuli.

Shawarma hii imewekwa kwenye stadi yake. Inakua kwenye kisahani cha chuma. Kandokando kuna moto unaopashwa au unaowekwa ili kuwa moto. Mbele kunaonekana nyumba yenye mlango wa chuma pia na kandokando ikiwa na mahali ya kukalia.

Ng'ome huyu wa maziwa wa rangi ya mchanga anaonekana kulala chini kana kwamba ni mgonjwa. Nyuma yake pia kuna mwingine aliyelala, kule, nyasi za kijani kibichi.

Hinyo iko na chakula aina ya pilau imechanganywa kachumbari, kitungu, pilipili, nyama, viazi na pia kando yake kuna mchuuzi uliowekwa wakivutio.

Vyakula hivi vya kiamsha kinywa zimewekwa kwenye juu ya meza. Kando yake kuna chai na pia kuna maharagwe ya nazi, viazi, bajia, viazi karai, chapati, mishikaki na mahamri yaliyoandaliwa na kuwekwa kwenye meza hii.

Unaonyesha ndizi zilizopangika kwa muundo wa vipisi vipisi. Kano yake kuna majani ya mgomba huu. Ndizi zenyewe ziko tayari kuvunwa kupelekwa sokoni na zinakaa za kijani kibichi.

Bakuli hili liko na maziwa mala yaliyowekwa ndani lenyewe lakaa rangi nyeupe na linaonekana kukuwa kwa muda kukua chachu tayari kwa mankuli.

Ndizi hizi zinavunwa, zinakaana kuwa zimetoka shambani na kuwekwa kwenye barabara ili kupelekwa kwenye soko. Zimepangwa kwa utaratibu zisifinyike . Zinakaa za kijani kibichi.

Nyasi hizi za rangi ya kijani kibichi na zingine zilizokauka ama hay zimepangwa kwa maroboto kwa utaritibu na kuwekwa kwenye gala ili kungonjea msimu wa jua ama kiangazi kinapoingia.

Dau hili limo kwenye ufuo wa bahari. Nyuma kuna minazi iliyopangwa kwa utaratibu, na kando kando kuna uchafu wa bahari uliotapakaa. Na pia kuna manyasi, zimemea kwenye ufuo wa bahari.

Samaki huyu wa kamba amewekwa kwenye sahani zikiwa na viazi bajia, kachumbari na limau. Wamewekwa kwenye meza iliyopambwa maridadi kana kwamba kuna mtu alikua ameagiza kufanyiwa sherehe hio na, pia kuna sharubati ya glasi iliyowekwa kando.

Bustani hili limemea nyasi za kijani kibichi. Kando kando kuna miti iliyomea mikubwa na matawi yake kuelekea upande wa pili wa jumba. Jumba lenyewe lina rangi ya krimu na mbele kunaonekana mawe.

Nyumba hizi zimo kwenye ufuo wa bahari na unaonekana takataka zilizobebwa na maji na kuletwa upande wa pili wa ufuo. Minazi nayo imemea kwenye upande wa pili na miti, nyumba hizo zina makuti na kupigwa rangi nyeupe.

Sahani hii nyeupe imeshikilia biriani iliyowekwa mchuuzi, nyama na pilipili ya kuchemshwa, na pia kuna ndizi iliyowekwa kando na kuna mkono umeshikilia.

Mkonge huu umemea kwenye nyasi ama kwenye majiwe yalio mbele. Kandokando kuna vyuma vya ngazi zilizotengenezwa zikielekea upande wa pili wa nyumba.

Meza hii imeandaliwa na mapochopocho ikiwemo soseji, mahamri, viazi bajia, viazi karai, mahamri na kando yake kuna menyu inaonyesha bei ya vyakula hivi vilivyo hapo kwenye meza.

Sahani hii iko na samaki wa kupakwa, wali mweupe wa nazi, kachumbari, dhania na pia kuna limau ya kufinyizia na imewekwa kwenye meza tayari kwa mankuli.

Bakuli hili limewekwa kwenye meza lina maandazi matano kandokando kuna crate ya soda iliyowekelewa ndoo nyeupe na pia kuna nyumba ya milango kadhaa.

Ubao huu umewekwa nje ya jumba hili leupe. Kando kando kuna bawa la maua iliomea ya kijani kibichi na pia kuna mti mkubwa uliomo kwenye mwisho wa ukuta wa nyumba hii.

Mwanabiashara huyu yuko kwenye soko kupanga bidhaa zake kadha wa kadha. Mbele yake kuna viazi bajia na nazi vilivyotengenezwa na kuwekwa kwenye vipande vya kishahata. Nyuma yake kuna mwenzake aliyevalia shati nyeusi na nyeupe na mwengine anaonekana kupita upande wa pili kuja kununua.

Madafu haya yamepasuliwa na katikati imeekwa vijiko na kuna ingine imekuwa straw na zingine zimo na madafu tayari. Kandokando kunaonekana mtu akiwa amezikatakata na kuzipanga kana kwamba alikuwa anaziuza.

Nafaka hizi zimo kwenye soko. Zimewekwa kwenye ndoo tofauti tofauti na pia ziko kwa mchanganyiko wa rangi, ikiwa rangi ya kahawia, rangi nyeusi, rangi ya manjano, nyekundu na pia kuna hojo na mbaazi ziliomo kwenye ndoo hizi.

Duka hili la kuuza mdalasini iko na vifaa kadha wa kadha ikiwemo mdalasini, nafaka kama vile za mahindi, pojo, na pia zimo zenye rangi tofauti kama vile nyeusi, manjano, ya kahawa. Na kuna mikebe iliyopangwa kwenye rafu hizo.

Chui huyu wa madoadoa anaonekana kutembea kwenye msitu huu uliotapakaa na nyasi na miti. Miti yenyewe inakaa ya kijani kibichi na ingine iliyokauka. Upande wa pili una nyasi zilizomea ya rangi ya kijani kibichi.

Shamba hili linaonekana kua na rotuba nzuri. Kando yake kuna migomba iliyomea, nyasi na miti iliyotapakaa upande wa pili, pia kuna mahindi iliyopandwa.

Mandhari haya ya kijani kibichi kuashiria kwamba ni wakati wa msimu wa mvua, mimea yaliomo humu ya migomba na miti iliyotapakaa kila mahali ya kijani kibichi migomba yenyewe imepandwa kwa ustadi.

Nyati huyu mweusi yuko kwenye paki. Kandokando kuna tumbili wanaonekana wakicheza na hao watatu. Na chini amemwagiwa mahindi ambayo anayekula. Kandokando kuna bawa liliwekwa kuzuia wanyama kupita upande wa pili mahali binadamu wako.

Ukuta huu umezunguka ufuo wa bahari uliotapakaa na mchanga na takataka, na pia kuna kibanda kilichojengwa kwa miti iliyokauka. Mbele tunaona miti ya kijani kibichi iliyomea na kufungana kama msitu.

Ng'ombe huyu wa maziwa anaonekana kusimama tisti na kuekelewa kwenye kifaa cha kukama maziwa ,geleni hiyo inakaa ya rangi ya jivu ,upande mwingine kuna ng'ombe walio kwenye banda kungonjea wakati wakukama ufike .

Imewekwa kwenye sahani. Kandokando kuna vijisahani vilivyo na kachumbari, mayai yakukaanga, kachumbari na pia unaonekana mshkaki zilizopangwa kwa utaratibu za rangi ya mchanga.

Ng'ombe hawa wa maziwa wanaonekana kupumzika. Kando yake kuna bawa la maji na pia upande wa pili kuna mahali pa kupumzikia kulipotandwa juu hadi chini.

Sahani hii ina bajia, biriani na nyama iliyokatwa kwa vizi vidogo na imewekwa kwenye sinia tayari kwa maankuli ya mchana na pia kuna kama vile mboga zilizokatwa juu yake.

Msitu huu unaonekana kuwa na majani ya kijani kibichi, kando yake kuna miti iliyomea ndogo, pia kuna vifufu vya bahari vipo na unamchanga wa rangi ya cream uliotoka kwenye bahari kuja upande wa pili.

Sahani hii iko na samaki wa kupakwa, kachumbari na wali wa nazi, imeekwa kwenye meza iliyotandikwa maridadi na kitambaa, kando kando inaonekana madoido yaliyowekwa ya rangi nyeupe.

Nyumba hizi za gorofa zinaonekana kwa umbali na kukaa mandhari safi. Katikati kuna miti iliyopandwa. Imemea ni mirefu ya kijani kibichi. Kando pia kuna bwawa la kuogelea lilokuwa na rangi na viti kandokando ya rangi ya samawati

Mifaka hizi za kupimwa zimewekwa kwenye magunia nusu nusu. Ziko kwenye soko na ni za rangi tofauti ikiwemo manjano, nyeusi, nyeupe na kuna rangi ya kahawia na pia kuna pojo za tembetembe na mahindi ya kupima.

Miti hii mikubwa imo kwenye ufuo wa bahari kando kando ya ufuo wa bahari. Chini m𝑛aonekana mchanga wa bahari na nyayo za watu kupita na pia kuna viti na meza zilizoegeshwa chini ya mti huu wa kijani kibichi.

Mishikaki hizi za rangi ya brown zimetiwa kwenye jiko la makaa na kudungiliwa vijiti vyembamba kanakwamba zichomwe kwa utaratibu na kuyayushwa kwa makudo.

Sahani hii iko na mahamri matano , na pia kuna kibakuli kidogo kilioko na maharagwe ya minazi iliyopakwa na kuwekwa kwenye sahani hiyo ya mandazi. Inaonekana mkono imeshikiliwa bakuli hiyo kana kwamba anajitayarisha kwa mankuli ya asubuhi ama kiamsha kinywa.

Humu magari, pikipiki watu wakionekana wakiwa kwenye shughuli zao kila siku. Mwanaume huyu mwenye kuvalia kofia na reflecter ya manjano waonekana kuendesha pikipiki na kubeba geleni za mitungi ya maziwa. Mbele yake kuna trela na kando yake kuna gari aina ya pikapu inaonekana kuja upande mwingine.

Mkulima huyu inaonekana antabasamu. Amevalia nguo nyeusi na mkononi ameshika geleni ya maziwa ya rangi ya krimu, maziwa enyewe anayachuja. Kando kando pia kuna geleni zingine zisizo na maziwa kana kwamba kituo ama faktori ya maziwa.

Mtu huyu anaweka mkwaju kwenye shawarma. Anaonekana akishikilia chupa nyeupe iliyo na shawarma. Ameliona ukwaju na pia kandokando kuna shawarma iliyo katokatwa kwa vijisehemu na kuwekwa kwenye jisahani. Kwa mbali kunaonekana tuktuk inayopita ya rangi ya manjano.

Samaki hawa wamewekwa kwenye vikapu kadha wa kadha, vingine vikiwa vya uteo vilivyotengenezwa na makuti, na wamekaa wamekaangwa. Mbele kuna kijana anayeshika kichwa amevalia fulana ya pinki. Kando kando pia kuna vyombo ya beseni na masufuria zilizopangwa kwenye soko.

Ufuoni mwa bahari, mnaonekana tulivu. Kando yake kuna nyumba zilizojengwa na makuti, za ukawekea mavitu. Na pia kuna minazi iliyotapakaa inaonekana kwa urefu na wa kina. Ufuoni huu pia kunataka lililosaga kwa upande wa pili.

Vyakula hivi vimewekwa kwenye meza ikiwemo maandazi matatu yaliyowekwa kwenye sahani nyeupe, maharagwe ya nazi iliyowekwa kwenye bakuli na kutiliwa mdalasini ndani, na kando yake kuna bwawa la maua lililoekelewa, na chini kuna kitambaa keupe kilichotandikwa kwa meza.

Kundi hili la watu, likiwemo waziri wa viwanda na waziri wa afya ya mifugo wanaonekana kuelekea maelezo jinsi ya kutumia ama kutumia kwenye mitungi za kiwanda cha maziwa. Kando yake kuna mama anayeshika kifaa ili kuashiria ama kuwaonyesha wana biashara hawa.

Takataka hili linaonekana kuzongaa kwenye ufuo wa bahari. Kando kando kuna miti iliyomea ikiwemo minazi na mikorosho, na nyumba ziko kando kando ya miti hizo, zikionekana zikiwa na mabati ya makuti.

Mzee huyu mwenye kuvalia kofia na shati la zambarau yumo shambani kuvuna mahindi. Anaonekana kushika hindi moja katika mkono wake wa kulia na mkono wake wa kushoto kuonyesha ishara ya kufurahia mavuno ya shamba.

Duka hili lina viungu kadhalika ikiwemo pilau masala, kukumanga, clovu, pilipili manga, kukumanga na kadhalika. Zimepangwa kwa njia ya kuvutia mnunuzi.

Sahani hizi zimewekwa juu ya meza. Ziko na vyakula kadha wa kadha ikiwemo chapati, mkate wa sinia, mandazi, mahamri, viazi karai na bhajia. Na pia kuna kachumbari.

Hoteli hii iko na aina kadhaa ya samaki iko na samaki wa miguu nane , samaki wa kawaida, mshikaki na pia kuna nyama ya ng'ombe. Watu wanaonekana kufurika ili kununua vyakula hivi na kuvikula.

Nyasi hizi zimemea kwenye maji kuashiria kwamba ni magugu. Ziko kadha wa kadha, zikiwemo nyasi za maji, tikitiki maji na pia kuna mizizi iliyoeza kuchomoza na kuelekea ndani ya maji.

Duka hili linauza vitu kadha wa kadha vikiwa vimewekwa kwenye vikapu kama vile gingembre citron na pia kuna zenye ziko na maandishi ya sumu na pia kuna manguo na vikapu.

Chakula hii imewekwa kwenye jamvi ikiwemo pilau, viazi karai, wali mweupe, samaki, malimau na kuna mikono iko tayari kubugia. Kando kando pia kuna mwenye akona mabuyu.

Mishikaki hii imewekwa kwenye jiko la makaa zilizo na vijiti vyembamba na pia kuna samaki wamigombani aliyeshikwa na waya juu ya meza. Kando kando kuna bahari.

Mkono huu umeshikilia sahani yenye mapochopocho aina tatu, ikiwemo bajia, saladi na ukwaju.

Mamba hawa wanaonekana wakiwa kwenye bawa lenye haina maji, wakiwa wanaota jua. Ila kuna mmoja ameinua kichwa kana kwamba kuna mtu anapita akimskia.

Mhudumu huyu amebeba sinia ya rangi ya kahawa na ndani yake kuna sahani tatu ya vyakula ya pilau ikiwemo na ndizi na kachumbari na nyama. Pia kwenye ukumbi wa pili kuna watu walioketi wenye kuvalia nguo rasmi nyekundu.

Mzee huyu amesimama amevaa kofia na shati nyekundu. Mbele yake kuna samaki wamepangwa kuashiria kwamba wanauzwa. Kando yake kuna watu wanapanga samaki. Nyuma pia kuna minazi iliyopandwa.

Mti huu mkubwa wa mbuyu unaonekana kuwa na bua na shina kubwa, pia una matawi marefu yenye kijani kibichi, chini yake kuna nyasi za kijani kibichi na nyumba nyeupe.

Magogo haya ya mti yameanguka kando kando ya ufuo wa bahari. Katikati kuna maji yanaonekana kupita na mbele kuna msitu uliotapakaa wa kijani kibichi. Kuna nyayo pia zinazoonekana kama zilitembea kwenye juu ya mchanga.

Jikoni humu kuna vyakula kadha wa kadha ikiwemo mandazi yaliyoko kwenye kibakuli nyeupe, maharagwe ya nazi na kuchanganywa na dania na kuwekwa kijiko juu yake. Kando yake kuna unga wa ngano na vibao vya kusukumia chapati.

Mtu huyu amesimama amevalia kofia nyeusi na shati ya rangi ya buluu. Kando yake kuna migomba iliyo na majani ya kijani kibichi na pia anaonekana kushika mkunga wa ndizi ulio na ndizi ya manjano.

Migomba hii imepangwa kwa mpangilio. Kushoto zinaonekana zikiwa ndogo na kulia zinaonekana zikiwa zimekomaa na kuna mbili zimetoa ndizi kwa usawa.

Ufuoni wa bahari unaonekana ukiwa na minazi mirefu na mikorosho na pia chini kuna jumba leupe lenye mabati nyeupe na pia kuna ngazi za kupanda juu.

Mama huyu ameinama, amevalia kofia nyekundu na nguo nyeusi. Ameshika jagi kwa mkono wake wa kulia na kushika matiti na mkono wake wa kushoto na pia anaonekana ng'ombe aliyesimama na mkia wake ukiwa chini.

Sahani hii iko na viazi bajia na mchuzi wa pilipili ama kachumbari iliowekwa kwa kisahani kidogo kieupe. Kandokando kunaonekana nguo nyeusi ilioekelewa juu ya meza kwa mandhari ya chakula.

Meza hii iko na chakula aina mbili ikiwemo saladi, viazi karai ama bajia na kuna vibakuli vidogo vilivyokuwa na mchuzi kama vile mchuzi wa pilipili na mwingine wa kupakia.

Vyakula hivi viko kwenye meza vikiwemo na sharubati ya rangi ya manjano na ingine rangi nyekundu. Kwenye sahani kuna pilau, kachumbari nyama na kandokando pia kuna mwenye anayeonekana .

Miti hizi za kijani kibichi zimemea kando kando ya ua la nyumba. Kando yake kuna nguzo yenye imesimama na kusaidia nyumba ama paa la nyumba na pia kuna njia inaonekana kuelekea upande.

Mchele huu umewekwa kwenye sahani. Unakaa rangi ya kahawia na pia kuna nyama iliyoko kwenye kibakuli cha rangi ya kijivu na juu ya meza...

Sahani hii imewekwa chini kwenye mandhari ya rangi ya kijani kibichi. Na pia iko na samaki wa rangi ya kahawia, wali mweupe na pia kuna mchuzi wa rangi ya manjano.

Nafaka hizi ziko kwenye soko. Zimewekwa kwa mandoo ikiwemo nafaka ya mchuzi, mdalasini, pilipili na kando yake kuna majumba ilioko hapo hivyo.

Wamama hawa wako shambani wanaendelea kuvuna mikunga ya ndizi mmoja akiwa ameinua panga lake ili kukata ndizi hii na mwengine kushikilia chini akiwa amebeba mtoto mgongoni kando yake kuna mwanaume anayepita.

Samaki hawa wamewekwa kwenye sahani. Kando yake kuna maharagwe ya nazi, kuna mchuzi, kuna wali, kuna ndizi na vimewekwa kwenye meza inayoashiria kwamba mtu ameitisha akaletewa.

Ndizi zimeletwa kwenye soko. Zinakaa za kijani kibichi na zimepangwa kwa muundo maridadi. Mbele kuna muuzaji aliyesimama kanakwamba kungoja wenzake wafike ndo maanake soko ianze.

Mama huyu mkononi ameshika kisu ,chini yake kuna ndizi anazobambua na zengine kuziweka kwenye beseni iliyoko mbele yake. Kandokando kuna migomba iliyomea na pia kuna miti ama magogo ya miti iliyoko chini.

Mtu huyu amesimama kwenye dimbwi. Kando yake kuna ng'ombe nyeusi, anayeingizwa kwenye dimbwi ili kuogeshwa ama kupigwa dawa ya kupe. Mbele yake kuna mama amevalia kofia nyeupe na kando yake akasimama mtu mwenye anayeangalia ng'ombe.

Watu hao watatu wako kwenye maonyesho ya kilimo, mmoja akionyesha kwa ishara ya mkono akijaribu kuwaelezea manufaa ya maziwa na utumizi wa kemeli na kuna mwingine mbele yake amevaa miwani na kushikilia mti.

Minazi hizi zimetapakaa kwenye ufuo wa bahari, moja baada ya nyingine. Kando yake, kuna mapaa iliyoko ya tonobari na nyuma yake kuna nyumba illiyojengwa na paa la makuti. Inaonekana pia uchafu wakati wa mbele.

Mkulima huyu amevalia gambuti, suruali nyeusi na shati la maua maua anaelekea mgomba wake nguzo iliosimama na kutoa ndizi kubwa sana. Nyuma yake kuna nyumba nyeupe.

Sinia hizi mbili ziko na vyakula ainati ingine ikiwa na ndizi, pilau, kachumbari na mchuzi . Nyingineyo nayo iko na biriani na kachumbari pia na zimewekwa kwenye meza.

Sahani hii iko na wali mweupe na samaki aliyopakwa rangi ya kahawa ikiwemo mtu mmoja ameshika kwa mkono kana kwamba ni wakati wa mankuli.

Sahani hii iko na vyakula aina ainati ikiwemo samaki wa miguu minane, biriani, kachumbari na pilipili na vimewekwa kwenye meza iliyopambwa kwa taratibu.

Huyu ameketi kwenye kiti chake, amevalia shati nyekundu na kwa kichwa amevalia walai . Kando yake kuna mafufu ya nazi na madafu iliyokatwakatwa na ingine kuwekwa kwenye gunia. Kando yake kuna watu wengine wanaoinama chini.

Ufuoni kwa bahari kuna miti iliyomea , ingine ikiwa fupi na ingine ikiwa refu. Kandokando kunaonekana nyayo za watu kuashiria ya kwamba watu wamepita huku asubui na jioni na pia kuna maji inaonekana kwa mbali.

Sinia hili liko na vyakula kadha wa kadha ikiwemo biriani, mayai, kachumbari na pia kuna nyama iliyo saladi, kando yake kuna kama vile uma na kikatio.

Vyakula hivi vimewekwa kwenye meza viko kwenye sahani nyeupe na kibakuli kidogo. Kuna chapati, kuna viazi karai, viazi vya kuchoma na pia kuna mshikaki. Kando yake kuna beseni zinazokaa rangi ya kijivu.

Hii ikona ma mapochopocho kadhalika ikiwemo bhajia, viazi karai, vyazi vya kukaanga, samaki na pia kuna rojorojo ya saladi. Kando yake kuna mama ameshikilia sahani nyeupe na kando kulia kuna mikono miwili yenye inanyorosha kuashiria kwamba kupokea sahani hiyo.

Mti huu mkubwa umemea kwenye bustani ya hoteli. Mbele yake kuna viti ya rangi ya samawati, mbele kuna minazi na kuna paa la nyumba la aina ya makuti.

Binti kando yake kuna matawi ya kijani kibichi. Na pia kuna miwa inayo mea kwenye shamba hili na miti kadhaa wa kadhaa inaonekana kama ni msimu wa mvua.

Msichana huyu anaonekana kushika matiti ya ng'ombe ili kumkama. Mkononi ameshika geleni ya maziwa. Yeye mwenyewe amevalia nguo ya samawati na viatu nyeupe.

Mwanadada huyu anaonekana kuweka vyakula alivyotayarisha kwa karatasi ishara ya kwamba mhudumu ama kuna mwenye amekuja kununua. Kando yake kuna mwenye anayelipa na mwengine kufinya rununu yake.

Boti hili la mbao liko kwenye kando ya ufuo, mbele yake limeundwa kwa namna inavyoonekana kutembea juu ya maji na mbele kuna miti iliomea ya kijani kibichi iliyozingira pia na mchanga wa bahari.

Mtu huyu, anaonekana kufanya kazi ya kuchoma mahindi. Kando yake kuna mahindi yaliyobanduliwa, inakaa kijani kibichi na nyeupe na pia, kuna muhogo wa kuchoma. Nyuma yake, kuna jumba inayoonyesha kupenyeza jua.

Ndizi hizi za manjano zimepangwa kwa utaratibu pale sokoni juu ya meza. Kando kuna mtu aliyeshika ndizi moja na mkono wale wa kulia. Nyuma kuna kibanda na kando pia kuna mtu wa rangi ya kijani kibichi.

Lori hili limeegeshwa kwenye kituo cha maziwa, kuna mageleni kadha wa kadha zinashukishwa na mtu huyu mwenye kuvalia nguo nyekundu na mwengine amevalia ovaroli nyeupe akimwaga maziwa kwenye kichungi.

Mihogo hii ya kuchemshwa imepangwa kwenye soko kuashiria kwamba inauzwa. Kando pia tunaona kuna sufuria iliyowekwa juu ya meza na kisu ya kukatiakatia hao wanabiashara wanapohitaji kukula visehemu kidogo kidogo.

Vyakula hivi vimeandaliwa kwenye meza vikiwemo kwa sahani mbili na kuna biriani, mchuuzi, mayai, kachumbari, sharubati aina mbili na pia kuna chumvi na vijiko vilivyowekwa kwenye meza hii.

Ndizi hizi za kuiva zenye rangi ya manjano zimewekwa chini ya sakafu. Kando pia kuna ndizi zimewekwa kwa kreti pia zinakaa za kuiva. Kuna ukuta wa rangi ya krimu unakaa vizuri.

Meza hii ikona vyakula aina ainati ikiwemo mandazi, chapati, biriani, viazi karai, viazi za kuchoma, sambusa, soseji na pia kuna malimau na kando pia, kuna chai.

Biriani hii imewekwa kwenye vijisinia badala hapa na pale. Kando yake, kuna watu wenye wanaongojea kupewa biriani hii na pia kuna ukuta wa rangi ya samawati na aina ya krimu huku mbele yetu.

Ndizi hizi zimevunwa shambani, zinakam kufanya vizuri na zimepandishwa kwa juu ya kila ya matatu ili kusafirishwa hadi sokoni kwa mauzo. Gari lenyewe Lina rangi ya nyeupe.

Viazi hivi vimewekwa kwenye visahani na pia kuna sahani ndogo ilio na mchuzi. Kando kando pia kuna sharubati ya ndimu kwa glasi na kuwekwa kwenye meza.

Mpishi huyu yumo jikoni akiendelea kufanya maandalizi yake ya kutayarisha shawarma ambayo iko na rangi ya kahawa. Yeye mwenyewe amevalia nguo rasmi za kupikia ama za jikoni. Mbele kuna vijisahani na karatasi za kuekelea.

Mzee huyu yuko kwenye biashara yake, amesimama mbele ya samaki anaowauza. Kandokando kuna taa zinazowaka kuashiria kwamba ni jioni, na nyuma yake kuna vireti anavyoweka samaki hawa.

Samaki hawa wawili wamewekwa kwenye juu ya sahani nyeupe. Kandokando kunaonekana chumvi, pilipili, limau na kuna samaki mwenye amepakwa saladi na mwingine mwenye hajapakwa.

Yako kwenye meza, kuashiria kwamba ni subuhi watu wako tayari kwa mlo. Moja ikiwa na viazi karai, viazi bajia, rojo rojo ya mchuzi na pia kuna vijisahani vidogo vilivyo na vionge .

Ng'ombe hawa wako kwenye zizi ya kukula nyasi, kando yake kuna mfanyikazi anayewaangalia, amevalia ovaroli na mwengine ako mbele anapiga picha , wanakaa rangi ya madoa madoa meupe na meusi.

Jumba hili limezingirwa na miti ikiwemo mikorosho, minazi na pia kuna kibanda kilichojengwa mbele. Kando yake limejengwa na makuti na mbele ni ufuo wa bahari.

Mandazi haya yamepikwa na kuwekwa kwenye sinia zenye rangi ya kijivu. Yenyewe pia iko kwenye rangi ya kahawia na ni nyingi mno kana kwamba ziko sokoni zinauzwa na wateja waliokununua.

Migomba hizi ziko na majani ya kijani kibichi inaonyesha mikunga ya ndizi iliyoanguka kana kwamba iko karibu kupelekwa sokoni ama kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mapochopocho haya yaonekana kuwa kwenye meza ikiwemo viazi bhajia, samosa, viazi karai, mahamri, chapati na pia kuna muuzaji aliyeshika kwa mkono na mwingine upande wa kulia aliyevalia rangi.

Sahani hii imewekwa kwenye meza na iko na wali, nyama, na iko na mboga zilizochanganywa kana kwamba ni wakati wa maankuli.